Sehemu ya benki ambapo Kuna mtu anataka kubadirisha dora za kimarekani ili aweze kupata fedha za kitanzania kwa ajili ya matumizi yake binafsi, Pia huduma nyingine zinazopatikana hapo ni kutoa na kuweka fedha kutoka kwenye akaunti ya mteja.

Mashine ya kisasa ya benki ya KCB ya kieletroniki, ambapo mteja anaweka kadi ili aweze kuangalia salio au kutoa fedha kutoka kwenye akaunti yake.

Baa kubwa iliyojengwa vizuri ambapo sehemu ya kaunta kuna vinywaji mbalimbali kama vile; soda, bia na pombe kali zinazouzwa kwa wateja waliokaa kwenye viti vilivyopo katika eneo hilo.

Eneo ambalo limejengwa vizuri na kuezekwa, ambapo kuna magari mengi ya aina mbalimbali na rangi tofautitofauti kama vile nyeupe na nyekundu;, ambayo yapo tayari kwa ajili kuuzwa.

Duka la kuuza maziwa ya ng'ombe, lililopo kwenye jengo la ghorofa, ambapo ndani yake kuna friji zimewekwa kwa ajili ya kuhifadhia bidhaa hiyo. Pia, muuzaji amekaa kwenye kiti, akisubiria kuhudumia wateja.

Mashine ya kisasa ya kuuzia maziwa ya ngómbe yenye sehemu ya kuweka fedha, ili mteja aweze kujihudumia mwenyewe atakama muuzaji ayupo kalibu katika eneo hilo pia linauwezo wa kuhifadhi vizuri na kuchemsha bidhaa hiyo.

Mashine bora ya kisasa ya kuuzia maziwa ya ng'ombe iliyopakwa rangi na kuandikwa maandishi ambayo yanatangaza huduma inayopatikana hapo, pia ina sehemu ya kuweka fedha ili mteja aweze kujihudumia mwenyewe hata kama mhudumu hayupo.

Mashine ya kisasa ya kuuzia maziwa ya ng'ombe yenye tangazo linalotangaza huduma inayotolewa hapo, pia ina sehemu ya kuweka fedha ili mteja aweze kujihudumia mwenyewe hata kama muuzaji hayupo.

Mashine kubwa ya kisasa ya kuuziwa maziwa ya ng’ombe, yenye sehemu ya kuweka fedha ili mteja aweze kujihudumia mwenyewe hata kama muuzaji hayupo. Pia lina tangazo linalotangaza huduma inayopatikana hapo.

Mashine ya kisasa ya kuuzia maziwa ya ng'ombe, ambayo ina sehemu ya kuweka fedha ili mteja aweze kujihudumia mwenyewe, hata kama muhudumu hayupo katika eneo hilo, pia inatangazo linalotangaza huduma inayopatikana hapo.

Mashine ya kisasa ya kuuzia maziwa ya ng'ombe iliyowekwa ndani ya duka ambayo imechorwa tangazo linalo tangaza huduma inayopatikana hapo, pia ina sehemu ya kuweka fedha ili mteja aweze kujihudumia mwenyewe hatakama muuzaji hayupo.

Duka la kuuza vinywaji mbalimbali kama vile: juisi, soda na maji ambapo kuna mashine ya kisasa ya kuuzia maziwa yenye sehemu ya kuweka fedha, ili mteja aweze kujihudumia mwenyewe hata kama muuzaji hayupo.

Duka dogo la kuuza bidhaa za maziwa kama vile mtindi, ambapo ndani kuna friji kwa ajili ya kuhifadhia bidhaa hiyo. Sehemu ya nje lipo tangazo linalotangaza huduma inayopatikana hapo.

Mashine ya kisasa ya kuuzia maziwa ya ng'ombe iliyowekwa nje ya duka, ambayo ina sehemu ya kuweka fedha ili mteja aweze kujihudumia mwenyewe hata kama muuzaji hayupo pia inaweza kuchemsha bidhaa hiyo.

Mashine ya kisasa ya kuuzia maziwa ya ng'ombe, yenye sehemu ya kuweka fedha ili mteja aweze kujihudumia mwenyewe hata kama muuzaji hayupo karibu katika eneo hilo. Pia ina uwezo wa kuyachemsha.

Duka dogo la kuuza maziwa ya ng'ombe ambapo sehemu ya nje kuna tangazo linalotangaza huduma inayopatikana hapo, pia ndani kuna friji kwa ajili ya kuhifadhi bidhaa hiyo

Mashine ya kisasa ya kuuzia maziwa ya ng'ombe yenye sehemu ya kuweka fedha ili mteja aweze kujihudumia mwenyewe hata kama muuzaji hayupo katika eneo hilo, pia ina tangazo linalotangaza huduma inayopatikana hapo.

Mashine ndogo ya kuuzia maziwa ya ng'ombe iliyopo nje ya duka la kuuza bidhaa mbalimbali, ambapo ina sehemu ya kuweka fedha ili mteja aweze kujihudumia mwenyewe hata kama muuzaji hayupo.

Duka la kuuza vitafunwa chai na bidhaa zote za maziwa, ambapo zingine zimetengenezwa kiwandani na kuhifadhiwa vizuri kwenye vifaa maalumu, pia sehemu ya nje kuna tangazo linalotangaza huduma inayopatikana hapo.

Duka kubwa la kuuza bidhaa za maziwa ambazo zinatengenezwa kiwandani, pia sehemu ya nje kuna bango kubwa lililowekwa juu, kwa ajili ya kutangaza huduma inayoapatika hapo.

Duka la kuuza vitafunwa, maziwa mabichi na maziwa yaliyochemshwa, ambapo sehemu ya nje kuna tangazo linalotangaza huduma inayopatikana hapo pia ndani lipo friji kwa ajili ya kuhifadhia bidhaa hiyo.

Duka kubwa la kuuza bidhaa mbalimbali za mbao zilizopangwa vizuri kama vile sofa kubwa na ndogo zenye rangi tofautitofauti mfano nyeusi pia kuna meza na viti.

Duka kubwa la kuuza bidhaa mbalimbali za mbao, ambapo zimepangwa vizuri. Kama vile sofa nyingi kubwa na ndogo zenye rangi tofautitofauti kama vile nyeupe na nyeusi, pia kuna meza na stuli.

Bidhaa nyingi za samani kama vile: sofa nyingi kubwa na ndogo zenye rangi ya bluu, pia vitanda, kabati na viti vilivyopangwa vizuri vinavyouzwa.

Duka la kuuza budhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani kama vile vyakula, vinywaji na mafuta ya kupikia. Ambapo muuzaji mwanamke anamuhudumia mteja.

Eneo la soko ambapo kuna nafaka nyingi zimewekwa kwenye mifuko kama vile mchele, mahindi, maharage, pia kuna bidhaa nyingine zimepangwa katika sehemu hiyo zinazouzwa na wafanyabiashara.

Eneo la soko ambapo kuna mapambo mengi yanayouzwa, yaliyopangwa vizuri kama vile maua yenye rangi tofautitofauti. Pia wateja wanachagua bidhaa hizo, ili waweze kununua.

Duka kubwa la kujihudumia ambapo kuna nguo nyingi za wanawake na wanaume zilizopangwa vizuri, zinazouzwa kwa bei tofauti tofauti pia kuna bidhaa zingine kama vile vyakula na vinywaji.

Eneo la soko ambapo kuna wafanya biashara wengi wanaouza bidhaa mbalimbali kama vile: nyanya, vitunguu, karoti, hoho, nanasi na machugwa, pia wamekaa karibu na meza zao wakisubiri wateja.

Mfanyabiashara aliyepo kwenye biashara yake ya kuuza vitunguu vingi vilivyowekwa kwenye ndoo zenye ujazo tofautitofauti, ambapo anasubiri wateja waweze kununua bidhaa hiyo.

Eneo la soko kubwa lililowezekwa, ambapo kuna wafanyabiashara wengi wadogo wadogo, wameipanga bidhaa zao, kama vile urembo, nguo na vyombo, kwa ajili ya kuuza kwa wateja.

Eneo la soko ambapo mfanyabiashara mwanamke anamuuzia mboga za majani mteja ili aweze kujipatia kipato. Pia kuna bidhaa zingine kama vile mayai, viazi mviringo, ndizi na nyanya.

Mashine ya kisasa ya kielektoniki yenye sehemu ya kuweka kadi inayotumiwa na mawakala wa benki kwa ajili kutoa huduma ya kuweka au kutoa fedha kutoka kwenye akaunti za wateja.

Jengo la ghorofa, ambapo kuna maduka mengi ambayo yanatoa huduma ikiwemo za kuweka na kutoa fedha kupitia mitandao mbalimbali, kama vile “Vodacom”, “Airtel” na “Tigopesa”.

Eneo la mjini ambapo kuna magorofa mengi yaliyojengwa vizuri yenye madirisha ya vioo ambapo yanapangishwa kwa ajili ya shughuli za biashara, makazi na ofisi.

Nyumba za kisasa zilizojengwa vizuri zilizopo mjini zenye madirisha ya vioo, ambazo zimepakwa rangi nzuri inayopendeza. Pia zinapangishwa kwa ajili ya makazi, biashara au ofisi.

Nyumba kubwa ya kisasa iliyojengwa vizuri na kuwekewa madirisha ya vioo, ambayo inazungukwa na ukuta kwa ajili ya usalama, pia inapangishwa kwa ajili ya makazi au biashara.

Sehemu ya duka kubwa la kujihudumia ambapo kuna wateja wengi wa kike na wa kiume wanalipia bidhaa walizochukua kama vile vyakula, vinywaji, nguo na viatu, pia wahudumu wanawapatia risiti.

Duka kubwa la kujihudumia ambapo kuna bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri, kama vile: mafuta ya kupikia, sabuni, maji, juisi, soda na pia kuna sehemu ya kulipia.

Sehemu ya duka kubwa la kujihudumia ambapo kuna bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri kama vile sabuni nyingi za kimiminika zilizo wekwa kwenye chupa zenye ujazo tofautitofauti mifagio na vipodozi.